Hii ni sufuria ambayo imejaa maziwa au maziwa yaliyoganda ,na juu yake kuna safu ya mafuta au siagi iliyotengana na maziwa, chini kuna wingi wa vitu vilivyoganda au kuchemka vinavyofanana na maziwa yaliyoganda .

Hili ni shamba la migomba ambapo migomba imepandwa kwa safu. Migomba mingi ina majani makubwa ya kijani kibichi, upande wa kulia wa picha kuna migomba inayozaa ndizi nyingi bado hazijaiva na zinaonekana kuwa na rangi ya kijani. Kati ya safu za migomba kuna njia ya udongo inayoonekana kuwa inatumiwa kupitia. Mazingira yanaonekana kuwa ya kitropiki ambayo yanafaa kwa kilimo cha migomba.

Huu ni mfumo mpya au wa kiteknolojia wa ukamuaji wa ng'ombe. Kuna sehemu ya chini ya miili ya ng'ombe inayoonekana wazi, ambao ni weusi, wakiwa wamesimama kwenye sehemu ya kukamulia. Kuna mashine ya kukamulia ambayo tezi za ng'ombe zimeunganishwa na vikombe vya kukamulia kuna pia mitungi ambapo inakusanya maziwa. Mazingira inaonyesha kwamba hapa ni banda pa kukamulia ng'ombe ambayo ina seruji.

Shughuli ya kilimo ambao ndizi yanakatwa na wanawake wawili, mmoja akiwa ameshika ndizi mkononi huku mwingine akikata huku kuna mandizi mengine hapo chini mengi yakiwa hapo. Pia kuna nembo kwenye ukuta ya KCB Foundation na Ahadi Kenya Trust.

Hii ni mgomba ya ndizi ambayo iko katika hali tafauti za afya iliopandwa kwenye mazingira enye milima au vilima vilivyo funikwa na misitu. Kuna migomba ambaye majini yake ni mabichi yanayoashiria afya njema, ilhali kuna ingine ambao yalionyauka yaliokauka au yaliopata rangi ya kahawia na njano. Hii inaweza kuashiria ungojwa au ukame au tumajani ya samani yaliokufa ya asili.

Taswira inaonyesha wazi kuwa ni ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe akiwa amesimama kwenye changarawe inayoonekana kuwa na uchefuchefu. Kando yake kuna mashine nyeupe yaliyotiwa kwenye chuchu zake kupitia paipu, ambazo zinaonyesha kuwa inakamuliwa ki automatiki.

Hapa panaonekana kuwa ni shambani, panaonekana kuwa pana ndizi. Haya ni majani ya ndizi ambayo ina rangi ya kijani kibichi ambayo yanametameta. Juu yake kuna mawingu ambayo yana rangi ya buluu na mengine meupe ambayo yanaonekana yamesimama.

Hili ni shamba la mahindi. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa na mashimo au yamearipwa, jambo linalo kuwa imeashiria kuwa yameshambuliwa na wadudu kama vile viwavi jeshi ambao ni tatizo kubwa kwa wakulima wa mahindi inchini Kenya na maeneo mingine. Udongo unaonekana wa rangi wa kahawia na umeakauka kidogo. Mahindi enyewe unaonekana bado machanga, yana majani mengi na yametoka aridhini vizuri.

Hapa ni shambani. Shughuli la upandaji wa migomba ya ndizi inaendelea ambayo, inasaidiwa na vijana kadhaa. Ardhi katika shamba hili lina udongo unaoonekana kuwa umechimbwa na umewekwa vizuri karibu na mizizi ya mimea hiyo.

Hapa ni shambani ambapo kuna migomba ya ndizi mgomba mmoja unaonekana kuwa na ndizi refu, ambalo ni la kijani kibichi. Matawi yake ni ya rangi ya kijani kibichi, kuonyesha kuwa shamba hili lina rutuba nzuri. Kando yake kuna nyasi nyingi kuonekana ambayo pia inaonyesha kuwa ni rutuba ilioko hapa shambani.

Mandhari ni shambani ambapo kuna migomba ya ndizi yenye matawi ya kijani kibichi ilhali kuna mengine yaliyokauka au kuchanika. Kando yake kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria kuwa labda ni msituni.

Taswira ni wazi kuwa ni shughuli za kilimo cha maziwa na mchakato wa ukusanyaji wa maziwa. Mwanaume mmoja anaonekana akitabasamu na anafuraha. Amevaa koti jeusi na suruali nyeusi akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha alumini kwenda kwenye chombo kingine kikubwa kilicho chini. Maziwa yanayomwagwa yanaonekana meupe na safi yakimiminika vizuri.

Hizi ni miti za migomba, mbele kuna miti kadhaa ya migomba yenye majani makubwa mapana na ya kijani kibichi. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa yamechanika kidogo. Nyuma ya migomba kuna msitu mnene au mimea mengine mingi yenye kijani kibichi iliyoonyesha mazingira yenye rotuba na unyevu. Rangi ya kijani inatawala picha ikionyesha asili na uzuri wa mimea.

Hili ni boma au zizi la ngombe kutokana na kuwepo kwa miguu ya ngombe ya rangi ya kahawia na nyeupe. Kuna pia mashine ya kukamulia ambayo imeunganishwa kwenye viweo vya ngombe. Bomba la plastiki lenye uwazi linaonekana likipeleka maziwa kutoka kwenye viweo hadi kwenye chombo kikubwa cha nyuma kilichowekwa chini.

Hili ni kundi la migomba iliobeba ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimefuningwa kwa kifuniko wa plastiki wa rangi ya bluu ambayo kutumika kulinda matunda dhidi ya wadudu, ndege na hali mbaya ya hewa, huku pia ikisaidia kukomaa sawia. Mifugo hio unaonekana kuwa na tundu tundu kwa ajili ya kuruhusu hewa kupita. Majani mikubwa ya migomba yanaonekana vizuri nyuma na kando ya ndizi.

Huyu ni mwanamke ambaye amevalia barakoa usoni na kofia kwenye kichwa, huku amevalia koti ya buluu. Ndani mwake kuna shati nyeusi na long'i nyeusi na amevaa gambuti nyeupe. Huku, anaonekana amevaa gloves nyeupe, huku anaonekana kua kuna pakiti za maziwa ambazo anaangalia kipimo cha maziwa kilimo ndani.

Huyu ni mkulima ambaye yuko shambani. Amesimama huku amevalia shati na kofia kwenye kichwa. Amesimama ameshikilia mahindi kwenye mkono wake wa kulia huku shambani mwake kuna mahindi ambayo yamekomaa ya rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni ndama kadhaa wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamesimama kwenye zizi au eneo la kulisha wanyama. Ndama hawa wanne wanaonekana wazi kwenye picha, huku wengine wakiwa ndani kwenye zizi. Wanyama wako kwenye eneo lenye udongo ambalo inaonekana kuwa na unyevunyevu kidogo au mabaka ya maji.

Hizi ni ndizi mbili zilizokomaa, zikiwa zimelala juu ya sehemu inayofanana na meza au uso wa mbao wenye rangi nyepesi. Ndizi hizi zina rangi ya manjano zikionyesha kuwa zimeiva na zina nyufa chache ndogondogo au alama kwenye maganda yao, jambo ambalo ni la kawaida kwa ndizi zilizoiva.

Hapa ni sokoni au duka la kuuza matunda likiwa na ndizi nyingi za aina mbalimbali zilizo komaa na mbichi, zikininginia na kuwekwa kwenye rafu. Chini ya ndizi upande wa kushoto kuna matunda mengine madogo madogo ya rangi nyekundu yanayoonekana. Mathaari ya nyuma inaonyesha sehemu ndogo ya soko labda na vikapu au vyombo vingine vya kuekea bidhaa.

Kifaa cha kunyunyuzia dawa ndama hawa, ambapo kiko ndani ya muundo unaofanana na njia au hadaki fupi la chuma lenye ncha za wazi. Ndama wenye rangi ya kahawia, wanaonekana wakipita kwenye kifaa hiki maalum cha kunyunyuzia dawa, kinachotumiwa mara nyingi kudhibiti wanyama kama vile kupe kwenye mifugo.

Hili ni shamba la migomba ambapo migomba mingi inaonekana kuwa na ndizi. Mbele yake kuna ndizi zenye rangi ya manjano au ndizi zilizoiva. Nyuma yake kuna ndizi zilizo na rangi ya kijani kibichi ambazo hazijaiva. Majani yake pia yanaonekana kuwa yanapigwa na jua kali kuashiria hewa safi.

Huyu ni mwanaume, ambaye ameshikilia mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zikiwa bado zimeunganishwa kwenye mmea wa ndizi. Amevaa shati la kahawia au la njano iliyokolewa na koti ya buluu. Ndizi zenyewe zina rangi ya kijani kibichi zikionyesha kuwa bado hazijaiva na ziko tayari kuvunwa.

Hiki ni kikapu kikubwa kilicho fumwa kwa nyuzi za asili ambacho kimejaswa kitu jeupe kinachoonekana kama ungaa au zao la chakula lililosangwa. Kikapu kina kingo iliokazwa au labda kupambwa kwa kitu kinachoonekana kama ngome au nyuzo zenye rangi nyeusi ,zikitoa muonekano wa utamaduni au ufundi wa mikono. Kikapu hiki kinaonekana kuwa nje labda kwenye soko au eneo la wazi ,huku kukiwa na vitu vingine visivyo eleweka

Hapa kuna ng'ombe wenye rangi nyeupe kwenye zizi. Kuna mwanamke anayeosha ng'ombe katika zizi la kisasa, linaloashiria shughuli za ufugaji wa ng'ombe wa maziwa au nyama. Ng'ombe hawa wote ni wenye rangi nyeupe, huku mwanamke akiwa ameshikilia pipe yenye maji, akiwa amesimama upande wa kulia wa picha.

Haya ni mahindi yaliyokaushwa yakining'inia kwenye kamba au mti mrefu ndani au nje ya muundo wa mbao unaoashiria njia ya asili ya kuhifadhi mazao. Nyuma ya mahindi kuna ukuta uliotengenezwa kwa mbao, mbao hizo zimepangwa wima na zinaonekana kuwa za zamani, upande wa kulia kuna chombo cha plastiki cha rangi ya njano kilichoning'inia au kuwekwa kwenye boriti hiyo ya mbao.

Huyu anaonekana kuwa ni mkulima. Anaonekana akimkama ng'ombe wake. Ng'ombe wake ni mweusi huku maziwa anayomkama yanaelekea kwenye baketi ambayo ni safi. Hapa kuna zizi la ng'ombe ambalo ng'ombe huyu amesimama hapo akikamuliwa kwa utulivu na amani.

Ni mimea midogo ya migomba iliyopandwa kwenye mifuko nyeusi ya plastiki ikiashiria kuwa huenda ni miche tayari kwa ajili ya kupandwa shambani au inalelewa kwenye kitalu. Majani yake ni mabichi na yenye afya yakionyesha ukuaji mzuri. Mimea hiyo imepangwa kwa mistari ikionyesha utaratibu na pengine usimamizi mzuri wa kitalu.

Mtu mmoja amevalia koti jeupe la maabara na kofia nyeupe akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma kuelekea kwa kingine cha chuma. Kuna mtu mwingine amevaa koti jekundu na swali ya JNC amesimama kwenye sehemu inayofanana nyuma ya lori au jukwaa akishikilia nguzo. Makopo mengine ya maziwa ya chuma yanaonekana nyuma yake. Inaonekana kama eneo la kukusanyia au kusindika maziwa.

Hili ni shamba la migomba ambayo migomba yenyewe imepandwa kwenye shimo ardhi yake ikionekana kuwa ni mchanga mwekundu ulio na rotuba. Migomba hii ilipandwa kwa awamu kwa kuwa kuna ile mbayo ni mikubwa na mingine ni midogo. Hii inazingatia au kuonyesha kilimo cha kisasa cha migomba.

Hapa panaonekana kuwa ni boji la nyasi, zizi au gahala la nyasi. Panaonekana kuwa nyasi hizi ni kavu ambazo zimetengwa kando. Nyasi hizi zinaonekana kuwa na za rangi tofauti, kuna zile za kijani na kuna zile za kahawa.